Tunakiona chupa kidogo cha glasi kilichoshikwa na mkono uliovalia glovu ya kijani kibichi. Chupa hiyo ina lebo yenye maandishi measles ,mumps na rubella virus vaccine ina kofia ya chuma juu.

Muuguzi mwanamke amevaa masiki na kitambaa kichwani, anamtunza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali, wauguzi wengine wanaonekana wakizungumza na mke mjamzito nyuma.

Hapa kuna sanduku mbili za dawa zimetengenezwa Kwa rangi ya manjano na nyeupe , moja imefunguliwa na ina chupa ndogo za glasi ndani yake. Kuna chupa moja ndani ndogo ya glasi iliyo wazi , imewekwa katikati.

Kifungashio chenye rangi ya njano na ufuniko mweupe kimeandikwa. Kuna mti mmoja mkubwa umetolewa picha ukiwa katikati ya kifungashio. Kinywaji hiki cha mmea kimetengenezwa.

Chupa ya dawa ya kuongeza damu yenye rangi ya kijani kibichi. Kifuniko chake pia kina rangi ya kijani. Imejaa vidonge vya rangi ya kijani. Lebo ina maandishi. Pia kuna habari. Chupa hii ina vidonge mia moja.

Tunaona chupa za dawa zilizopangwa vizuri kuna chupa nne kuu nyeupe na kofia zake pia, kila chupa ina lembo yenye jina la dawa chupa nyingine nne ziko wazi na kofia zake zimefunikwa na ndani yake kuna vidonge na tembe.

Duka ndogo limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa za mafuta, mitungi ya asali , na vyombo vya plastiki vyenye vitu visivyojulikana. Rafu zimejaa na kuna picha zilizochorwa zimesimama mbele.

Kundi la wanaume wamevalia suti nyeupe za kujikinga, suti hizi zimefuika miili yao yote, kila mmoja amevalia miwani na viatu, wawili kati yao wamebeba mifuko ya samawati migongoni mwao.

Wazima moto wawili wamevalia mavazi maalum ya manjano, wamesimama kwenye nyasi kavu moto mkali unaonekana ukiwaka nyuma yao, moshi mweusi mwingi unazunguka angani.

Tunaonyeshwa daktari ambaye amevaa glavu nyeupe akiwa ameshika sindano na chupa ndogo, chupa hiyo ina kiowevu ndani, picha ina mandhari ya samawati.

Wanawake watatu wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi. Wameshika visanduku vikubwa vya rangi ya machungwa. Wote wanaonyesha ishara ya kufurahi na kutoa huduma.

Daktari mwanamme anachunguza mkono wa mwanamke, mwanamke huyo ameketi kwenye kitanda cha wagonjwa, anatazama kwa makini usoni kwa daktari, daktari anashika mkono wa mwanamke huyo kwa uangalifu mkubwa.

Hapa tuna mwana mgonjwa amelala kwenye kitanda maalum, mgonjwa amefunika uso wake kwa barakoa daktari wake amesimama karibu naye, daktari amevaa koti nyeupe anaendelea kupiga koti la mgonjwa.

Daktari mwanaume amevalia kazu jeupe ameinama akimpa awa mtoto mchanga mwanamke amevalia koti la waridi na shanga nyeupe mwanamke huyo amemshika mtoto kwa .uangalifu

Njia ndefu ya lami imevunjika katikati. Kando yake kuna mto wa matope unaotiririka kwa nguvu. Wanaume kadhaa wamesimama kwenye sehemu iliyobaki ya barabara, wakiangalia tundu hilo kubwa.

Vivurushi vya dawa vimepangwa pamoja kwenye uso wa rangi ya sambarau kuna bidhaa tatu tofauti kila moja ikiwa na ufungaji wa kipekee mbele kuna pakiti mbili zenye rangi ya samawati na nyeupe.

Kontena lenye vitu vya matibabu, limejaa mirija midogo yenye vimiminika vya rangi ya damu. Pia, kuna kontena, zenye nyeupe za plastiki, zilizotengenezwa mahsusi kuhifadhi sampuli.

Mikono miwili inashikana kwa utabiti, mmoja anaonekana kuwa wa mtu mzima amevaa glavu nyeupe na nguo za njano. Mwingine ni wa mtoto na unaonekana kutokuwa na glavu. Kushikana kwa mikono kunaonyesha huruma.

Wanawake wawili wanatembea kwenye maji mengi yaliyotapakaa karibu na nyumba zao. Mwanamke mmoja ameshika fimbo ndefu akijaribu kutembea. Mwanamke mwengine nyuma yake amebeba mkuki au kifaa kingine.

Mwanaume ameketi ndani ya nyumba ya udongo. Amevaa kofia nyekundu na nguo za rangi nyekundu na kijivu. Shingoni mwake, amevaa mkufu wa mapambo. Miguu yake haijafunikwa. Ameinama akifanya kitu kwa mikono yake.

Tunamuona daktari akifanya upasuaji, amelaza mgonjwa na anamtibu, daktari amevaa nguo ya upasuaji ya rangi ya buluu, amevaa barakoa na kofia nyeupe, mikono yake imevalia glavu.

Tunaonyeshwa kundi la wanaume kando ya mto mdogo unaotiririka. Maji yake yanaonekana kuwa na matope na ukingo wa mto umefunikwa kwa udogo mwekundu. Kuna mwanaume mmoja amevalia koti ya majano akimbeba mwenzake mgongoni.

Ngamia mmoja amelala chini pengine amechoka kwenye mchanga mweupe kuna kitu kilichofungwa mgongoni kinacho fanana na mzigo chenye rangi nyekundu.

Katika eneo la hospitali kuna chupa ndogo ya glasi, chupa hiyo ina kiyoevu ambazo kinaonekana kikiwa tayari Kwa matumizi ,kando yake kuna sindano ya matibabu iliyo wazi.

Mwanamke amesimama amevalia fulana ya njano na kofia nyeupe, anashikilia shindano na mkono mmoja na pamba kwa nyingine, nyuma yake kuna mwanamke mwingine ambaye amebeba mtoto mgongoni.

Hapa tunaona eneo la ardhi kavu, limejaa mawe mengi meusi na udongo wa kahawia, mti mmoja umesimama katikati ya eneo matawi yake yote yamekauka na hauna majani.

Mwanamke ambaye anaonekana kama nesi, amevalia shati jeupe lenye mistari mekundu, mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mwanamke mwingine, nesi amevaa miwani na anamtazama Kwa umakini anapomchoma sindano.

Jengo kubwa linaanguka, sehemu yake imeanguka, na mashine ya kuchimba inafanya kazi ya kuondoa vifusi, wanaume wawili, ambao wamevaa sare za polisi, wamesimama karibu, wakitazama mchakato huo.

Mwanamme anamfanyisha mwanamke mazoezi. Mwanamke huyo amelala chali. Huku miguu yake miwili ikiwa imefunikwa na blanketi nyekundu. Mwanaume ameinua mguu mmoja wa mwanamke huyo juu.

Kundi la watu wameketi kwenye duara kwenye ardhi ya wazi wakisikiliza mwanamke aliyesimama katikati. Kuna majengo machache kwa mbali na hali ya hewa inaonekana jua. Wote wanazingatia anayezungumza.

Mwanamke amevaa koti jeupe. Mwanaume amevaa kofia ya kiafrika yenye rangi ya kijani na nyeupe. Mwanamke anamchanja mtoto mdogo. Mama wa mtoto amevaa shati ya samawati.

Mwanaume mmoja amevaa sare ya samawati anamchanja mtoto mdogo, mtoto ameketi kwenye mapaja ya mwanamke aliyevaa shati ya samawati, kuna watu wengine wamesimama nyuma yao wakiwatazama.

Sanduku jeupe na la pinki, linaonekana. Kuna maandishi mengine juu ya faida za kiafya, nambari sitini, inaonekana chini. Kuna picha ndogo, ya kidonge. Sanduku linaonekana zuri sana.

Tunaona mtu amelala kwenye kiti cha daktari. Anafanyiwa matibabu ya meno. Daktari, ambaye amevaa glovu nyeupe na koti la buluu, anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa buluu, ndani ya mdomo wake.

Sindano tayari imechorwa kwa matumizi, kando yake kuna chupa kidogo cha glasi kilichojaa kiowevu chenye lebo. Vifaa hivi viwili vya matibabu vimewekwa kwenye uso tambarare.

Mama ameketi akiwa amemshika mtoto wake mchanga. Amevalia nguo za hospitali. Mama anatabasamu la upendo usoni mwake akimwangalia mtoto wake kwa furaha.

Umati wa watu umesimama wakiangalia kitu kinachowaka moshi mweusi mwingi umepanda hewani moto unawaka kwa ukali, watu wengi wametawanyika huku wakitazama kwa umakini.

Gari la rangi ya samawati na matatu mbili yanapita kwenye barabara iliyojaa maji, magari yote yanapita pole pole maji yamefunika barabara zima mti na ukuta wa zege viko kando ya barabara.

Ninaona chupa nyingi za gilasi zenye dawa, zilizopangwa kwenye sehemu ya rangi ya dhahabu. Chupa moja ina lebo inayoonyesha imeandikwa Yellow Fever Vaccination na mstari wa bluu. Karibu na chupa hii, kuna sindano kubwa iliyojaa kioevu cheusi na ncha ya kijani kibichi.

Wataalm wawili wa meno wanafanya kazi katika ofisi yao. Wote wamevaa kofia za uso na glavu nyeupe. Mmoja, daktari wa kike, amevalia kanzu la samawati, anafanya kazi ya meno.

Mwanamume amekaa mbele ya meza huku akifanya kazi, amevaa miwani ya macho na glavu nyeupe, anaandika kwenye kitabu kikubwa kilichofunguliwa.

Mtu mmoja mzee amevalia shati la kijani na manjano akiwa amesimama mbele ya choo anaonekana kutegemea fimbo kwa ajili ya kutembea, anacheka na kutabasamu.

Mwanamke amevalia fulana ya samawati na anamsaidia mwanamke mwengine kufanya mazoezi. Mwanamke huyo ameinua mkono wake na kushikilia kitu cheupe. Mwanamke anayemsaidia anashika mkono mwingine.

Naona mwanamke na mwanaume wamesimama nje wakitabasamu. Mwanamke huyu amevaa mavazi ya kitamaduni na mwanaume amevaa shati la rangi nyepesi na suruali ya jeans . Wamesimama karibu na jengo lenye rangi ya bluu lililoandikwa "Fresh life" na nembo ya jua.

Lori kubwa limelela kando ya barabara iliyojaa maji ya mafuriko. Kundi la watu limesimama kando wakiangalia ajali hiyo. Maji yaliyobeba matope yanatiririka kwa kasi yakizunguka lori.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, huku amemshika mtoto mchanga mikononi mwake. Mtoto amevaa kofia nyekundu. Mwanaume amesimama mbele yake, akimwangalia mtoto. Mwanaume huyo, amevaa koti jeusi na vesti ya manjano.

Katika mtaa wenye watu wengi, mwanamke mmoja amesimama mbele ya duka amevaa barakoa ya rangi ya samawati na fulana nyekundu anashika kifurushi cheupe mkononi mwake huku akitazama chini.

Hili ni tangazo, kwenye kona ya juu kushoto, kuna mzinga mwekundu na picha za mbegu nyeusi na nyekundu na matunda ya tikitimaji, chini yake kuna maneno yanayosema pata tiba kwa asili kwa asilimia mia moja ndani ya nje ya Tanzania.

Wanaume wawili wako kwenye jukwaa na wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye ngazi kubwa ya maji. Wote wawili wamevalia jaketi za usalama zenye rangi ya kijani. Wanaume hawa wanahakikisha kuwa taki hili limeunganishwa vizuri.

Daktari wa kike amevaa koti jeupe anatoa chanjo kwa mtoto mchanga, mama wa mtoto huyu ameketi akimwangalia mwanamke huyo, mama amevaa nguo ya rangi ya samawati.

Mwanamke amevaa kofia ya samawati. Akiwa ameketi kwenye kiti, anampa mtoto kitu mdomoni. Mwanamke mwingine, amesimama karibu, akimshika mtoto.

Daktari wa meno anamhudumia mteja. Daktari amevaa koti jeupe, barakoa na miwani na kofia ya samawati. Anatumia vifaa akitibu meno. Mteja amelala kwenye kiti akiwa amevaa miwani ya machungwa.

Watu wanne wamesimama karibu na meza. Mmoja wao aliyevalia suti nyeusi anazungumza na mwanamke. Mwanaume mwingine aliyevaa shati jeupe anacheka kwa furaha.

Mwanamke amekaa chini, akitabasamu kwa furaha. Amevaa shati la waridi na sketi nyeusi. Mikono yake imeshika bakuli ya buluu na ndani yake, kuna pipa kubwa la njano, linalojazwa maji.

Chupa kadhaa za dawa za chanjo zimepangwa ,vipo hivi ni vya kioo na vina vifuniko vya manjano chupa zina lebo yenye maandishi dawa hizi zimeonekana kama zimetengenezwa kwa ajili ya homa ya manjano.

Tunaona vitu vingi vya kitamaduni vimewekwa juu ya meza nyeupe, kuna makopo mengi madogo baadhi yamefungwa na nyusi nyekundu na nyeusi na mengine yamepambwa kwa shanga pamaoja nayo kuna chupa za plasitiki zenye rangi tofauti na bakuli kubwa jekundu lenye vitu ndani.

Daktari anatoa huduma kwa mgonjwa akimwondoa nta masikioni daktari huyu amevaa sare nyeupe na glafu na pia ana kitambulisho shingoni ,mgonjwa ni mwanamke mzee ambaye amevaa kitambaa cha buluu kichwani na anashikilia bakuli kwenye sikio lake.

Mwanamke amekaa chini akiwa amevalia nguo za rangi mbali mbali anashikilia vitu viwili kwa mikono yake kuna vitu vya kiasili mbele yake kuna vibuyu, shanga na vitu vingine.

Hapa kuna makazi ya watu wa asili, yamejengwa kwa nyasi na miti iliyokauka. Sehemu kubwa ya ardhi ni mchanga mweupe. Kuna miti mingine iliyokauka imeenea kwenye eneo lote na mbali kidogo kuna mti mmoja mkubwa wenye majani ya kijani.

Nesi amevaa barakoa na kofia maalum ya samawati, anamsaidia mgonjwa aliyelala kitandani, mgonjwa amefungwa vifa vya matibabu usoni, vifaa hivi vinamsaidia kupumua.

Jengo dogo la choo, limejengwa juu ya ardhi, jengo hili, lina milango miwili ya samawati, choo kina tanki la maji, juu ya jukwaa la saruji, mazingira, yanaonekana kuwa ya kijani.

Kuna kitu cha kunawia mikono hapa, kimeundwa kwa chuma cheusi na pipa la kijani juu, lenye chapa Zantelle . Chini ya pipa hilo, kuna sinki ya kijani na chini yake kuna ndoo ya plastiki nyeupe yenye mfuniko cha kijivu.

Kuna chupa ndogo ya dawa, juu ya chupa Kuna kifuniko cha kijani. Dawa hii ina maandishi. Kando ya chupa, Kuna sindano, sindano hii imejaa kiowevu chenye uwazi.

Mtu mmoja anafanya kazi ndani ya jengo amevalia koti jeupe kofia ngumu na barakoa ya rangi ya samawati anatumia chupa ndogo ya plasitiki mbele yake kuna mitungi mingi ya chuma iliyo pangwa kwa utaratibu.

"Mtu amevalia sare ya hosiptali , shati ya njano na aproni, na barakoa. Anaonekana akichukua dawa kwenye chupa ndogo ,anatumia sindano .Dawa inarangi ya samawati."

Mwanamke anamhudumia mwanaume ,anashika kifaa anachokielekeza kwenye sikio la mwanamme. Mwanamke amevalia shati la samawati , mwanamme aliyekaa amevaa koti la kahawia na koti nyeupe.

Mama mpya anavaa nguo ya mtoto mchanga. Amevalia kofia ya kulala ya rangi ya kahawia yeye anaonekana akimtunza mtoto mchanga akiwa amelala kwenye kitanda cha glasi.

Katika eneo la mashambani, mwanamke mmoja amesimama mbele ya kundi la watu, amevalia nguo nyeupe na suruali ya samawati, na nywele zake ndefu zimefungwa, kundi la watu lina wanawake wengi ambao wameketi chini kwenye nyasi.

Hapa kuna tembe za dawa ya rangi ya manjano zimefungiwa kwenye plastiki ,kuna tembe kumi karibu na tembe hizo kuna kifaa cha kupima joto chenye rangi ya fedha upande wa kulia kuna mioyo mitatu midogo ya rangi nyekundu.

Kuna bidhaa kadhaa, zilizotengenezwa kwa plastiki na zimewekwa juu ya meza. Bidhaa moja ni chupa nyeupe ndefu, nyingine ni vifuniko. Zote zimetengenezwa kwa bidhaa mbalimbali.

Hapa kuna magari mawili ya abiria ya magurudumu matatu maarufu kama tuktuk yamekwama kwenye maji machafu ya mafuriko magari yote mawili yana rangi ya njano.

Ninachoona hapa ni mwanamke, ambaye anaonekana kama nesi. Akimwangalia mtoto mchanga, ambaye amelala ndani ya chumba maalum, cha glasi kinachoitwa incubator . Mwanamke huyo, amevalia sare za rangi ya bluu, na amevaa miwani.

Meza ndogo, yenye rangi nyekundu imetengwa nje. Ikiwa imejaa chupa na bidhaa zingine. Kuna makopo mengi madogo meupe, na pia chupa za plastiki zenye maji. Kando ya meza, kuna stuli ya kijani na juu yake kuna magazeti.

Mwanaume mmoja, amelala kwenye kitanda cha wagonjwa, akiwa amefunikwa kichwa na kitambaa. Amevaa nguo za kawaida, na anaonekana mgonjwa sana. Chumba kina kuta za rangi ya samawati na manjano, huku saa ya shinikizo ya damu, ikiwa ukutani.

Juu ya meza kuna chupa ndogo za kiowevu cha chanjo chupa hizi ni za aina tofauti baadhi zina lebo zinazoonyesha ni chanjo ya surua na rubela.

Hii ni timu ya madaktari, wamebeba mgonjwa kwa kitanda maalum mgonjwa amefunikwa kwa blanketi, madaktari wote wamevaa sare za rangi nyekundu, sare hizi zina mistari nyeupe mmoja wa madaktari anazungumza na daktari mwingine.

Barabara imejaa maji yakitiririka. Gari jeupe linapita ndani ya maji hayo mengi. Lori linaonekana likiendesha taratibu mbele yake. Kuna miti na uzio karibu na barabara.

Kuna chupa ya Sampuli ya mkojo iliyofunikwa na kifuniko jekundu. Chupa hiyo ina vimininika venye rangi ya manjano ndani yake. Kwenye chupa, kuna maandishi ya Kiingereza yanayosomeka" karibu na chupa, kuna vitu vitatu vidogo vya rangi ya samawati vilivyo kama matunda".

Eneo la nje ya jengo lina watoto watatu wakiwa wamevaa sare za shule mtoto mmoja, anashika chupa ya plastiki akingonjea kujaza maji watoto wengine wanamwaangalia.

Madaktari kadhaa, wamevalia mavazi maalum ya upasuaji. Wametumia vifaa maalum kufanya kazi zao. Wamesimama wakiwa wamekusanyika katika karibu na meza ya matibabu. Wanaochunguza mwili wa mtu aliyelala kwenye meza.

Kuna watu wanne wakiwa wanafanya kazi katika mazingira ya matibabu. Mwanamke mmoja anahudumiwa na mtaalamu wa matibabu , mtaalamu amevaa glovu nyeupe na anatumia kifaa cha matibabu.

Mwanamme mzee ambaye amevaa koti jeupe, barakoa ya samawati na miwani anashikilia sindano na chupa ndogo ya dawa, sindano inaonekana kuwa na dawa ndani yake, watu wengine wamesimama nyuma yake wakingoja.

Wauguzi wawili wanatunza watoto wachanga, mmoja Anavaa fulana nyeupe na sketi ya samawati. Akitazama mtoto kwenye kifaa maalum, mwingine amevalia fulana nyeupe na suruali ya samawati akishughulikia mtoto mwingine.

Hapa kuna daktari akmitibu mgonjwa. Yule mgonjwa amejilaza chini Kwa kitanda. Yule daktari amevaa koti ya bluu, amevaa barakoa na miwani ya macho ameinama ili kumtibu mgonjwa .

Kwenye picha kuna chupa ndogo ya kioo iliyo na kifuniko cha samawati. Chupa hiyo ina dawa ndani. Dawa hiyo inatambulishwa kama chanjo ya virusi vya surua mumps na rubella . Kando ya chupa kuna sindano tupu na bendeji.

Kuna watoto wawili, mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Wote wakiwa wanatumia kifaa cha kunawia mikono kilichowekwa nje. Kifaa hiki kina pipa kubwa jekundu juu. Mtoto wa kike amevalia sketi yenye maua na shati la rangi ya kahawia na mtoto wa kiume amevalia shati jeupe na suruali ya rangi nyepesi.

Mwanamke amevaa koti jeupe, anachunguza mtoto mdogo. Mwanamke mwingine, aliyefunga kitambaa cha samawati kichwani, amemshikilia mtoto. Mtoto huyu, anaoneka alia.

Kifuniko cheupe kinaonekana kiko na maandishi, chupa hii ina mistari nyeusi chini ya maandishi, kuna chupa zingine nyuma yake ambazo zimetofautiana kwa ukubwa, kifuniko kimoja kinaonekana.

Katika mahabara ya kisayansi, msichana mmoja mwanafunzi anafanya majaribio, amevaa miwani na koti nyeupe, nywele zake zimefungwa kwa staili ya rasta.

Daktari mwanaume anachunguza mgonjwa aliyeketi, daktari huyu amevalia gaoni la upasuaji la samawati ,barakoa na glafu ,mgonjwa amevaa nguo ya rangi ya kahawia.

Tunakiona mtu ambaye amevaa suti maalum ,suti hii inalinda mwili mzima . Anatembea kwenye barabara ndogo amebeba kifaa mkongoni, kifaa hiki kinatoa moshi mwingi mweupe .

Kwenye meza nyeupe kuna bidhaa za mimea na fasa zilizotengenezwa nyumbani, ziko na sabuni mbili ndefu za rangi nyeusi na kijani, kila sabuni imefungwa kwa karatasi yenye maelezo ya kina kuhusu matumizi yake.

Katikati ya inje, kuna meza ya duara yenye chupa nyingi za klasi. Chupa hizi zina maumbo na ukubwa tofauti. Baadhi ya chupa, zimejazwa na vijunzi vya rangi tofauti. Chupa nyingine, ziko wazi.

Madaktari watatu wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa wakiendelea na oparasheni wanatumia vifaa vyao vya upasuaji wote wanaonekana makini na kazi yao.

Picha inaonyesha watu wanne, watatu wakiwa wamevalia kanzu nyeupe za madaktari mwanamke mmoja katikati anavaa suti nyeusi ya msaada wa kutembea, mwanamke huyo ameshikilia vyuma vinavyo msaidia.

Tunamwona mwanamume amevaa koti jeupe, miwani na maski akishikilia chupa ndogo ya glasi iliyo na lebo nyeupe. Chupa hio ina kiowevu ndani yake. Mwanamume huyo anaonekana kama daktari au mtaalamu wa afya.

Mtoto amevaa fulana nyekundu amesimama akimwangalia mfanyikazi wa afya mbele yake. Mfanyikazi wa afya amevaa koti jeupe amesimama karibu na kabati la kuhifadhi vifaa

Wafanyikazi wawili wamevalia suti nyeupe za kujikinga. Mmoja anaipuliza dawa ya kusafisha kwenye sakafu, mwingine anavuta sehemu ya uso na kitambaa. Wote wamevalia glavu za samawati na maski. Chumba kina zamani chache.

Wanawake wawili wanaonekana kwenye chumba cha hospitali. Mwanamke mmoja, ameketi kwenye kitanda, akiwa amemshika mtoto. Mtoto amefunikwa na blanketi, ya rangi ya nyekundu na nyeupe.

Mwanaume ameketi kwenye meza, akifanya kazi. Amevaa kofia ya samawati, kanzu nyeupe ya daktari na barakoa nyeupe. Anakagua sanduku yenye dawa. Kando yake, kuna chupa nyingi za dawa.

Chupa kubwa ya plastiki, imejaa kiyowevu chenye rangi ya kahawia. Karibu yake, kuna vitu vya kiasili kama vile, mabuyu yaliyopambwa kwa shanga. Kuna bakuli jekundu ambalo lina vitu.

Kundi kubwa la watu limesimama kando ya tuta la ardhi lililoanguka sehemu hii ya barabara imeharibika kabisaa baada ya kuporomoka ardhi imeacha shimo kubwa.

Vipimo vitatu vya dawa vimepangwa katika picha hii kuna kisanduku cha dawa, kisanduku hicho kimeandikwa chanjo ya homa ya manjano rangi ya kisanduku ni nyeupe na ina alama ya samawati na njano.

Wauguzi wawili wanahudumia watoto wachanga waliolala kwenye vitanda maalum hospitalini, mmoja wao ameshika kitambaa huku mwenzake akiwa karibu wanafanya kazi zao kwa uangalifu na umakini wakiwa na vifaa vya matibabu vinavyowazunguka.

Watu wanne wamesimama nje katika eneo la shamba. Watatu kati yao, wamevalia barakoa usoni. Mwanamme mmoja ananawa mikono kwenye chombo maalum cha samawati.

Daktari wa meno anamchunguza mwanamke aliyeketi kwenye kiti. Daktari amevalia koti jeupe , miwani ya macho na amevaa barakoa . Mgonjwa amevaa nguo ya rangi ya samawati na amefunika vichwa.

Mtu amevalia suti ya kujikinga, akiwa na bomba la kunyunyizia mgongoni. Yuko shambani akifanya kazi akitumia dawa za kuua wadudu kwenye mimea. Mimea inaonekana imepaliliwa vizuri huku mtu akihakikisha kila mmea unapata dawa.

Mwanamme anapuliza dawa, amevaa koti jeupe, barakoa na buti nyeusi, nyuma yake kuna mtu mwingine, mahali hapo kuna rundo la takataka na vitu vingine.

Daktari mmoja amevaa koti jeupe shati la mikono mirefu na tai anachunguza macho ya mwanamke. Mwanamke huyo amekaa kwenye kiti wote wawili wametazamana kwenye mashine ya kupima macho.

Tunamuona daktari na nesi wakiwa wanashughulika na mgonjwa kwenye kiti. Daktari ambaye ni mwanamume ana upara na amevaa miwani. Amevalia shati la bluu na ana maski na anafanya kazi ndani ya mdomo wa mgonjwa. Nesi mwanamke amevaa sare yenye michoro ya kupendeza na amesimama karibu.

Daktari wa meno anazungumza na mgonjwa wake, wote wakiwa wanatabasamu kwa furaha. Daktari ameketi karibu na mgonjwa, aliyelala kwenye kiti cha meno. Chumba cha matibabu kina vifaa vingi vya meno.

Daktari wa kiume amevalia kanzu jeupe ameketi karibu na kifaa cha kupimia macho yeye huangalia kwa uangalifu macho ya mwanamke aliyeketi mbele yake kifaa hicho ni cha rangi nyeupe na kimepangwa katikati yao.

Tunawaona wanawake wawili ndani ya chumba kidogo. Mwanamke mmoja, ambaye amevalia shati jeupe la mikono mifupi na suruali nyeusi yenye doti, amelala kwenye kiti. Mwanamke mwingine amevalia kitambaa cha kitenge, shati la waridi, barakoa na glovu nyeupe. Ameinama chini kumsaidia yule mwanamke aliyelala.

Muuguzi amevaa vazi la kijani, kofia ya samawati na barakoa iliyoanguka na anamshika mtoto mchanga. Mtoto amefungwa kwa blanketi ya samawati na amevalia kofia ya waridi.

Mwanaume anapanga bidhaa kwenye rafu. Bidhaa hizi zimepangwa kwa safu zikionekana kujazana. Zina rangi ya manjano na nyeusi. Anatabasamu kubwa. Amesimama karibu na bango lenye habari kuhusu magonjwa.

Eneo la kazi laonekana likiwa na vifaa vya matibabu, katikati kuna chupa ndogo ya klasi ikiwa na kifuniko cha msamawati ndani ya chupa hicho kuna kiowevu chenye rangi ya njano.

Mwanamke anayetabasamu. Amevaa shati ya rangi ya kijivu na suruali. Anashikilia vifaa viwili mkononi mwake, kimoja ni kifaa cha masage ya umeme, kingine ni kifaa cha kushika kwa mkono.

Timu ya madaktari wako kwenye chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi ya kijani kibichi. Madaktari wote wako na glavu, kofia na barakoa. Wanazingatia mgonjwa.

Tunawaona wanawake wanne. Wote wamebeba maji vichwani mwao. Wanawake wawili wameshika mitungi ya rangi ya manjano. Mwingine ana mtungi wa rangi ya kijivu. Wanawake wote wamevaa shanga nyingi.

Wagonjwa kadhaa wamelala kwenye vitanda vya hospitali wengine wamefunikwa kuna dripu zilizo ninginia juu yao baadhi ya wafanyakazi na wageni wanaonekana wakitembea kwenye korido.

Hapa ni ndani ya jengo kubwa na lina watu wengi ambao wameketi, wote wamevaa barakoa. Mwanamke mmoja ambaye ameketi akiwa ameinua mkono wake. Mtu mwingine amesimama karibu akimtazama.

Kuna mwanaume ambaye amevaa vazi jeupe na glovu ya buluu. Akipulizia dawa kwenye mimea iliyo kwenye shamba. Amebeba chombo kikubwa cha rangi ya machungwa mgongoni mwake. Mimea ni ya kijani kibichi na imepandwa kwenye mistari.

Mwanaume anatembea kwenye eneo lenye maji mengi amevaa koti la njano na begi la rangi ya buluu hali inaonekana ya mafuriko na kuna mimea iliyochomwa moto ikielea majini ,mwanaume huyo amevalia viatu vyeupe virefu ambavyo vinafuka hadi magotini.

Jengo dogo limezungukwa na maji mengi. Jengo hili limetengenezwa kwa nyasi na udongo. Baadhi ya watu wanaonekana wakishughulikia nje ya jengo hilo. Mtu mmoja ameinama akachukua vitu vichache.

Baba mchanga ameshika mtoto wake mchanga akiwa amevalia kofia nyekundu. Mama ameketi karibu naye wote wawili wanatazama mtoto kwa upendo. Wako hospitalini na mtoto amevalia nguo za krismasi.

Kijiji kimefurika maji machafu. Nyumba zimefunikwa kwa mabati na mbao zilizooza. Watoto wawili, wanasimama kwenye maji hayo, wakivuka njia. Kuna nguo zimetundikwa nje ya nyumba.

Wanaume watatu wamesimama ndani ya chumba wawili kati yao, wanatazamana na mwingine wote wamevalia barakoa usoni mwanaume mmoja amevalia koti jeupe la daktari na ameshika simu.

Hiki ni chumba cha wagonjwa kuna kitanda cha wagonjwa kilicho na mwanaume, mwanaume huyu amelala mgonjwa mwingine amekaa kwa kitanda, ameinamisha kichwa chake amevalia sweta na suruali nyeusi nyeupe.

Kikundi cha watu wamesimama kwenye hema, wanaume wengi na wanawake wachache. Mbele yao kuna bango kubwa. Bango hilo lina rangi ya zambarau. Lina picha ya utepe mwekundu.

Daktari amevalia nguo nyeupe na barakoa anaonekana akimchunguza mwanamke anatumia kifaa maalum kuangalia ndani ya sikio lake, wote wameketi na wanawazunguka watu wengine wengi.

Mwanamke amekaa kwenye kiti amemshika mtoto mchanga amevalia vazi la samawati mtoto amefunikwa kwa blanketi nyeupe, mwanamke anamtazama mtoto wake kwa upendo mwingi.

Mtu mmoja amevaa mavazi ya kujikinga ya rangi nyeupe ana kofia ya kinga, miwani na barakoa. Amevaa pia glavu za kijani na viatu vyeusi anainama akishika chupa ya dawa.

Hapa kuna chupa nyeupe ya dawa ikiwa imewekwa kwenye meza ya mbao. Chupa hii, ina kifuniko cheupe na imefunikwa. Kuna maandishi kwenye chupa hii. Kuna kibandiko kikubwa cha rangi ya kijani na nyeupe.

Wafanyikazi kadhaa wamevalia suti nyeupe za kijikinga, wakiwa na glavu nyekundu mmoja wao anatumia dawa kunyunyizia kitu kilichofunikwa, wote wanaonekana wakiwa makini na kazi yao .

Tunawaona wanawake wawili, wote wanafanya kazi kwa bidii. Maji machafu yametapakaa chini mmoja amevaa suruali ya rangi ya buluu .Ameinamisha ndoo anaendelea kumwaga maji hayo.

Wanaume kadhaa. Wanafanya kazi kwenye vifusi vya jengo lililoporomoka. Wamevalia sare tofauti wakiwa wametumia mikono na vifaa vidogo kuchunguza na kutafuta kitu.

Wanawake wawili wanachota maji. Mwanamke mmoja ameinama huku akichota moja kutoka kwenye shimo ndogo. Mwanamke mwingine ameshika sufuria huku amesimama karibu naye.

Wanawake wawili wamekaa kwenye chumba. Mmoja amevaa kilemba cheusi na amekaa kwa mgongo. Mwingine amevalia mavazi meupe na mekundu ameketi mbele yake.

Nesi amevalia sare za kijani na miwani. Anachunguza mgonjwa aliyefunikwa na shuka nyeupe. Nesi amevalia pia glavu. Kitanda cha mgonjwa kiko karibu na meza. Kwenye meza kuna mashine ya kichunguzi.

Tazama mwanamke amevaa koti nyeupe, anazungumza na daktari mwingine wawili hawa wanafanya kazi pamoja, mgonjwa amejilaza kwa kiti mwanamke anashikilia kifaa chenye ncha ndogo anaangalia mdomo wa yule mgonjwa.

Mwanamme na mwanamke wapo kwenye zoezi la mwili, mwanamke amevaa koti jeupe, mwanamme amevaa shati la rangi ya samawati, na nyeupe, mwanamke anamsaidia mwanamme kuinuka.

Mtu amevalia suti kamili ya manjano. Ananyunyiza dawa kwenye mimea. Mimea mingine, imefunikwa kwa plastiki nyeusi chini. Kuna vifaa vya kunyunyiza, vilivyofungwa mgongoni.

Aina nne tofauti za dawa ya vitamini zimepangwa kwenye meza. Kila chupa ina lebo yake yenye maelezo tofauti. Dawa zote ziko katika fomu za vidonge au vimeng'enywa.

Kundi la vijana limesimama nyuma ya meza yenye bidhaa za usafi wa hedhi. Wameshikilia mabango yenye ujumbe mbalimbali kuhusu hedhi. Wote wameonyesha nyuso za furaha na matumaini.